Mnyama wa porini wa aina ya simba ameketi juu ya jiwe katika mbuga ya wanyama. Mbuga hii ina nyasi za rangi ya kijani kibichi na mbuga hii imezungukwa na jiji kuu la Nairobi.

Watu wanaoishi katika vijiji duni vilivyojengwa karibu mno na majitaka, wana hatari ya kuambukizwa magonjwa ya maji, kama vile kipindupindu na kichocho.

Wanawake waliosimama katika foleni, wengine wamebeba watoto, wengine wamejifunga vilemba vichwani, wamesimama kando ya ukuta na kando ya miti.

Mbebaji wa maji ameegesha mkokoteni wake wa chuma ulio na gurudum jeusi akijaza maji mitungi iliyo ndani ya mkokoteni huo. Mitungi mingine ni ya rangi ya samawati, mengine ni meupe na mengine ya rangi ya manjano.

Wanaume wanne wanaosafisha mto uliochafuliwa na takataka. Wawili wameshikilia reki wakivuta uchafu kutoka ndani ya mto huo. Wawili wanavuta takataka kutumia mikono yao.

Wanyama wa porini, aina ya mbuni na swara wako ndani ya mbuga iliyo na nyasi za rangi ya kijani kibichi na miti mirefu. Mbuni ameinamisha kichwa chini akidona chakula kutoka kwa ardhi.

Vitongoji duni vimebomolewa na watu wanafanya hima, kukusanya mabati na mali zilizobaki kutoka kwa nyumba zao, ili kuenda kujenga tena mahali pengine.

Mikokoteni iyobeba mitungi mingi na mwendesha mkokoteni ameketi kwenye mkokoteni, kando ya barabara.

Watalii wametembelea mbuga ya wanyama kuona twiga. Twiga ni mnyama aliye na sifa ya shingo ndefu na ngozi nzuri yenye madoadoa makubwa ya rangi ya kahawia. Watalii hawa wako huru na twiga hawa, wanawapapasa na wengine wanawalisha chakula.

Wanyama wa porini aina ya twiga wako ndani ya mbuga yao ya wanyama. Ndani ya mbuga hii, nyasi ni rangi ya kibichi. Twiga hawa ni wasaba, wasita wanatembea na mmoja ameinamisha kichwa chake.

Watu wamekusanyika katika siku ya mazingira ili kupanda miti. Miti ni muhimu kwasababu husafisha hewa, huvutia mvua, miti hulinda maeneo yetu ya maji, miti pia ni makaazi ya wanyama wetu wa mwituni.

Vijiji duni vilivyo jengwa vibaya viko karibu sana na mto unaotiririka kwa kasi, hivyo basi kuweka afya na uhai wa wakaazi wa hapa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na magonjwa kama kipindu pindu, kama malaria na pia hatari ya kubebwa na maji hayo.

Katika mbuga ya wanyama, magari ya watalii yamesimama katikati ya barabara, na watalii kutoa vichwa vyao kwenye paa la magari hayo, ili kutizama simba, walioko mbele yao.

Mtalii wa kike ametembelea mbuga ya wanyama kuona twiga. Twiga ni mnyama mrefu, mwenye sifa ya ngozi iliyo na madoa makubwa ya rangi ya kahawia na shingo ndefu kuliko wanyama wote ulimwenguni.

Mnyama wa porini aina ya kifaru. Kifaru huyu ana pembe mbili, moja ndefu na moja fupi. Mwili wa kifaru umefunikwa na matope.

Basi limeegeshwa katika cha usafiri wa umma. Mlango wa basi hili uko wazi tayari kuabiriwa. Abiria mmoja amevaa suti ya samawati anafungua mlango wa mbele wa basi hilo.

Barabara kuu iliyo na magari yanayopita. Kando ya barabara hio kuna kituo cha mafuta ya petroli cha Shell , kando ya kituo hicho kuna miti mirefu iliyo na majani mengi ya rangi ya kijani kibichi.

Katikati ya jiji hili kuna mabasi, kuna watu wanaovuka barabara, kuna polisi wa trafiki wanaoongoza magari na pia, kuna mwendeshaji boda anayevukisha bodaboda yake kutoka barabara moja hadi nyingine.

Kati kati mwa jiji kuna msongamano wa mabasi pia msongamano wa waendeshaji piki piki. Nyuma yake kuna magorofa na mengine yana maandishi ya sony.

Kituo cha usafiri wa umma kilicho kando ya barabara kuu. Kwa upande mwingine wa barabara hii, kuna maghorofa ya biashara na kwa upande mwingine kuna miti na ofisi za usafiri.

Gari ya aina ya Shuttle limeegeshwa kando ya duka la Aromatica la kuuzia marashi. Gari hili ni la kuenda Nakuru. Mlango wake uko wazi likisubiri abiria. Mbele ya gari hilo kuna wanaume watatu.

Basi la KBS limeegeshwa katika kituo cha usafiri wa umma. Basi hili liko na mlango wazi na abiria mmoja akiabiri. Kando ya basi hili pia kuna wapita njia na watu wanaoshikilia mabango ya kuonyesha bei ya nauli ya usafiri huo.

Katikati ya jiji, kumejaa watu , wapita njia, na kuna magari. Juu ya gari moja, kuna maandishi taxi.

Katika kituo cha usafiri wa umma, kuna mabasi yaliyoegeshwa tayari kuabiriwa. Nyuma ya basi moja la rangi ya samawati, kuna mchukuzi, anayeburuta magunia ya mizigo, kutumia mkokoteni, tayari kuabiriwa kwenye basi hilo.

Makutano ya barabara yaliyo na mataa ya trafiki yaliyowaka rangi nyekundu kuwashiria kusimama. Kuna watu wanaovuka barabara hizo, na pia kuna mlemavu aliye simama kando ya barabara akiomba msaada.

Ni katikati mwa jiji. Kuna mabasi mengi na magari aina tofauti yaliyo kwenye njia kuu. Pia kando kuna magorofa.

Katika barabara kuu magari ya aina tofauti yanapita kwa kasi, yakiwemo mabasi ya usafiri wa umma, magari madogo ya kibinafsi na lori. Pia kuna kivuko cha juu.

Basi kwenye barabara kuu na watu wawili wakining'inia mlangoni. Mbele ya basi hilo kuna gari dogo jeusi.

Msongamano mkubwa wa magari katika upande mmoja wa barabara kuu. Msongamano huu unahusisha mabasi ya umma, magari madogo ya kibinafsi na malori.

Msongamano wa magari katika barabara. Kando yake kuna maghorofa na kwa upande mwengine kuna fence . Katika barabara hio kuna watu na pia kuna mwendeshaji pikipiki.

Barabara kuu ina msongamano wa magari kwenye njia moja. Upande mmoja wa barabara hii, kuna majengo ya ghorofa huku upande mwengine ukiwa na uzuio.

Ndani ya jiji hili la Nairobi, kuna mabasi yanayoingia, kuna wapita njia wanaotembea wengine wakivuka barabara, kuna magorofa marefu. Katikati ya jiji hili, kuna maafisa wa trafiki wanaosaidia kuongoza magari.

Katika kituo cha usafiri wa umma, conductor ameinua bao linaloonyesha nauli, na vituo vya safari, huku basi la rangi ya kijani liko tayari kupakia abiria.

Msongamano wa magari katika upande mmoja wa barabara kuu, unahusisha malori, mabasi ya usafiri wa umma, na magari madogo ya kibinafsi. Pia, kuna wapita njia na wengine wanaovuka barabara hiyo.

Katika kituo cha usafiri wa umma kuna abiria wanaopanda na kushuka kutoka kwa mabasi. Nje ya kila basi kuna bao linaloonyesha nauli na vituo vya usafiri.

Kituo cha usafiri wa umma, kina basi lililoeegeshwa tayari kupokea abiria. Abiria mmoja aliyevaa shati ya samawati iliyo na mistari mieupe amebeba mzigo wake tayari kuabiri basi hilo. Nyuma ya abiria huyo kuna kondakta anayeita abiria.

Kituo cha mabasi cha usafiri wa umma cha Metrotrans. Abiria wana abiri na wengine wanashuka kwenye basi hili. Kando ya basi hilo kuna kibao cha kuonyesha bei ya usafiri na pia vituo tofauti tofauti.

Mabasi ya usafiri wa umma yame egeshwa kando ya kituo tayari kupokea abiria. Nje ya mabasi hayo, kuna kondakta aliyeshikilia bao linalo onyesha nauli na vituo vya usafiri.

Kituo cha usafiri wa umma, kilicho na magari ya kuenda Nyeri. Kando ya maghari haya, kuna ghorofa refu. Kwa upande mwengine, kuna wapita njia wanaotembea katikati ya magari.

Magari yanapita katika barabara kuu. Kwa upande mmoja kuna miti, na kwa upande mwigine kuna wapita-njia wanatembea kwa miguu.

Jumba la makazi lina tangi kubwa jeusi la maji. Tanki hili hutoa huduma za maji ya akiba ambayo husaidia wakazi wa jumba hili wakati maji yatakapokuwa yamekauka mferejini.